Katika darasa kuna wataalamu wamesimama mmoja akiwa ni mganga akitoa maelekezo juu ya usuguaji wa meno ulio bora kwa wanafunzi. Na wengine wakiwa wanasikiliza kwa umakini na ufasaha zaidi.

Waganga wawili wakiwa katika chumba cha kumpatia mgonjwa matibabu ambaye mwanamke amelala akiwa anatibiwa meno kwa kuyaziba na wamevaa barakoa waganga hao wakitoa huduma bora zaidi.

Mwanamme aliyevaa barakoa ya bluu na kofia ya njano ameinama ndani ya lori akikusanya chupa za plastiki zilizotupu nyingi zilizotapakaa chini, kwa ajili ya kuweka mazingira katika hali ya usafi pembeni yake akiwa mwenzake wanasaidiana.

Usafi wa mazingira. Wanafunzi wakiwa katika harakati za kufanya usafi wa mazingira, wakipanda miti katika eneo hilo, na walimu wao wakiwa wanajumuika pamoja nao. Katika upandaji wa miti kutunza usafi wa mazingira, wanafunzi watapata kivuli chenye hewa safi na kuondoa takataka zisizotakiwa.

Mgonjwa akiwa anapata huduma ya kwanza, kwa kumpima hali yake ya presha, huku mganga akiwa anaandika taarifa zake kupitia mfumo wa kompyuta, baadae ajue nini cha kumsaidia.

Mganga akiwa anamtibu mgonjwa akimpatia huduma ya kumziba jino, akionekana mwanamke aliyekaa kwenye kiti na mganga aliyesimama akiziba meno kwa kutumia mashine za kisasa kwa ubora zaidi.

Mtaalamu wa afya akiwa katika chumba cha maabara, akiwa anaandaa mazingira ya kuweka vitu sawa kwa ajili ya kuwapima wagonjwa matatizo mbalimbali ya kiafya, huku akitumia utaalamu wake aliojifunza.

Mganga amevaa koti jeupe, mgonjwa amelala kitandani, akimfanyia matibabu kwa kuangalia kwa njia ya video. Vipimo vinaonyesha ni yutrasaundi, na huyo mgonjwa akiwa anasubiri majibu yake.

Wanawake wawili wakiwa ofisini mmoja akiwa na tatizo la afya ya akili, mwanamke mmoja akiwa anamuelekeza akitumia mikono yake kuelezea shida na matatizo yake ili aweze kuyakabili.

Afya ya mama na mtoto wanawake na watoto wamekuja kupata huduma hiyo, huku mganga anapatia maelekezo kwa wamama kufuata namna gani ya kulea watoto, namna gani ya kuwapatia huduma ya kiafya pale wanapokutwa na matatizo ya kiafya.

Muuguzi anayewatunza watoto wadogo, hasa wale wasiofikisha miezi tisa ya kuzaliwa, akiwa anawahudumia watoto hao katika chumba cha joto, akionyesha huduma ya matibabu inayotolewa kwa watoto hao.

Huduma ya mama na mtoto, mganga akiwa anatoa huduma kwa watoto kwa kuwapa maziwa ambayo yana virutubisho safi vya kuwakuza watoto kiafya na kimwili. Wamama wengi wamefika ili kupata huduma hiyo.

Kituo cha afya, wamama wengi wamekusanyika kwa ajili ya kupata huduma ya matibabu ya mama na mtoto. Mama mmoja amesimama mbele na mwanae akiwa ameshika kadi ya huduma hiyo, na mtoto mwenye umri toka miezi miwili mpaka miaka mitatu wakipata huduma hiyo.

Meza iliyopangwa dawa za asili zilizojaa chupa na vyombo mbalimbali vikiwa na dawa za kiasili au miti shamba, chupa nyingi zina vifuniko vya kijani na zina majimaji au unga wenye rangi tofauti ndani yake kwa ajili ya kuwahudumia wale wanaozitumia.

Viboski viwili vya dawa vya ''FORCEVAL SOLUBLE Multivitamin and mineral food'' vinaonyesha matumizi ya mimea kama dawa ya asili kwa afya na ustawi katika jamii.

Kopo la kioo lenye lebo ya kijani iliyoandikwa "umulavumba" na jina la kisayansi "tetadenia liparia ". Likionyesha picha ya mimea ikiwakishilisha bidhaa ya dawa ya asili inayotumika kwa matumizi mbalimbali ya kiafya.

Msichana ameshika chupa ndogo ya mafuta ya "Lavender" mkononi mwake, ikionyesha matumizi ya mimea kama dawa ya asili kwa afya na ustawi katika maisha ya mwanadamu na katika mimea.